Watu wamesimama kwenye ufuo ulio na uchafu. Huku mtu mmoja akiwa amekaa chini ya mwamba mkubwa wa mawe ulio karibu na mti mkubwa.

Watu wengi, wanaume kwa wanawake wamekusanyika ndani ya jengo kubwa linalodhaniwa kuwa ni kanisa.

Mwanamme aliyebeba mfuko kwa mgongo, na mwengine aliyevaa nguo ya rangi ya kijani kibichi, wanaonekana karibu na basi lililo na maandishi ya Cool Nairobi Ukunda.

Magari yanaonekana juu ya daraja lililopita juu ya maji, huku nyumba zikionekana karibu na miti mingi ya rangi ya kibichi.

Viti mingi zipo chini ya jumba lililojengwa na paa za nyasi, huku watu wakionekana kwenye ufuo ulio na maji ya bahari ya rangi ya samawati.

Nyumba kubwa lililo na paa ya nyasi limezungukwa na miti mingi ya rangi ya kijani kibichi, huku mbele yake kukiwa na mchanga mweupe wa ufuoni.

Mtu, ameruka eneo lililo na mistari miwili huku watu waliovaa nguo za rangi ya machungwa na kofia ya rangi nyeupe wakiwa wameketi.

Miti mingi mirefu na mifupi iko kwenye ufuo ulio na jumba la gorofa, huku mashua ikipita kwenye maji ya bahari ya rangi ya samawati.

Miti ya rangi ya kijani inaonekana karibu na sanamu lililokaribu na nyumba yenye ukuta wa rangi nyeupe na rangi nyeusi ulioandikwa 'Doctor Kraft Memorial Museum'.

Watu wawili wako kwenye ufuo ulio na uchafu na magugu yaliyo karibu na nyumba, huku mashua likiwa kwenye maji ya bahari.

Njia nyembamba inapita kwenye bustani lililo na nyasi na kutokea eneo lililo na bango lililoandikwa kwa maandishi ya kizungu Diamond Leisure Beach Golf Resort sita to ness relocation site in conjunction with the young turtle watch.